Mtambo mkubwa wa umeme unaofanya kazi ya kupunguza au kuongeza kiwango cha umeme, kutoka kwenye chanzo kuelekea sehemu mbalimbali kwa ajili ya matumizi sahihi ya jamii na hivyo kusaidia katika usambazaji wa umeme.

Nguzo za umeme zimesimama kwa mstari eneo la mjini, zikiwa zimeunganishwa na waya wa umeme unaopita juu ya barabara, zikionyesha mfumo rasmi wa kusambaza nishati kwa wakazi wa maeneo ya mjini.

Mtambo mkubwa unaotumika kuongeza au kupunguza kiwango cha umeme kinachotoka kwenye vyanzo vikuu waeyoelekea sehemu mbalimbali ya kijamii, ikiashiria usambazaji wa huduma hizo za umeme kwa ajili ya kuongeza uchumi katika pato la taifa.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme kimejengwa pembeni mwa mto mkubwa unaotiririka ambako, mitambo mikubwa inafanya kazi ya kuzalisha. Mafundi na wataalamu wako kazini kuhakikisha uzalishaji wa umeme unaendelea bila usumbufu wowote.

Mashine kubwa ya umeme iliyowekwa juu ya nguzo imara, ikiwa na nyaya nyingi zinazogawanya umeme kuelekea maeneo mbalimbali. Husaidia kusambaza nguvu ya umeme kwa matumizi ya viwandani na majumbani kwa ufanisi mkubwa.

Nguzo za umeme zilizowekwa kwa pembeni ya ukuta wa saluni zinazosambaza umeme kwa maeneo mbalimbali kwa usalama na kwa ufanisi mkubwa, hivyo kusaidia kuongeza ongezeko katika uchumi wa viwanda pamoja na biashara ndogndogo za wana jamii.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme, kikiwa na mitambo ya kisasa na vifaa vikubwa vinavyotumika kuendesha na kusambaza umeme kwa maeneo mbalimbali, kwa ufanisi mkubwa tena wa hali ya juu.

Nguzo ya umeme imesimama wima ikiwa na nyaya zilizopita juu kuelekea maeneo mbalimbali, zinatoa huduma muhimu ya kusambaza umeme kwa jamii inayozunguka katika eneo hilo, na hivyo kuchangia katika maendeleo ya kiuchumi.

Nguzo ya umeme iliyosimama imara katikati ya mtaa inafanyakazi ya kusafirisha kutoka vyanzo vikuu kuelekea sehemu mbalimbali kwa jamii, ikiwa ni majumbani au viwandani kwa lengo kubwa la kuimarisha maendeleo na kusababisha matumizi mazuri ya umeme huu katika shughuli za kijamii.

Shina la nguzo kubwa ya umeme, lililojengwa kwa uimara mkubwa linalopatikana maeneo ya mjini. Likionyesha sehemu muhimu ya usambazaji wa nishati ya umeme katika miundombinu ya mjini na viijijini.

Nguzo za umeme, zilizowekwa katikati ya mji zimesimama kwa mpangilio mzuri, zikiunganisha nyaya zinazosafirisha nguvu kutoka vituo vya kusambazia hadi kwenye nyumba biashara na taasisi mbalimbali kwa matumizi ya kila siku ya wananchi

Nguzo ya umeme iliyopo kando ya nyumba katika barabara za mjini ikitoa umeme kutoka kwenye vyanzo vya biashara na kuelekea kwenye nyumba pamoja na maeneo mengine ya shughuli za kijamii za kila siku.

Nguzo ya umeme yenye mtambo mkubwa unaofanya kazi ya kuongeza au kupunguza kiwango cha umeme, kinachotoka kwenye vyanzo vikuu kuelekea sehemu mbalimbali za jamii, ikisaidia kuimarisha huduma hizo za umeme zinazotolewa.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme, kilichojengwa katikati ya makazi ya watu, ambapo mitambo mikubwa inafanya kazi ya kuzalisha. Pia mafundi na wataalamu wako kazini kuhakikisha uzalishaji wa umeme unaendelea bila usumbufu.

Nguzo nyingi za umeme zimepangwa kwa mstari moja kwa moja kandokando ya barabara ya vumbi katikati ya mji, zikiwa zimefungwa nyaya nene juu, zinazowezesha kusambaza umeme katika maeneo ya mji na vijijini.

Barabara mpya ya lami inayong'aa kwa weusi ikiwa imetandazwa kwa umaridadi, ipo tupu bila magari wala watembea kwa miguu ikipitia eneo lililo wazi lenye mandhari safi na kuonyesha maendeleo ya miundombinu ya usafirishaji.

Pikipiki mbili za kisasa zimeegeshwa kwenye sehemu maalum ya kuchaji, zikiwa zimeunganishwa na waya wa umeme kutoka kwenye kituo cha kuchaji cha kielektroniki huku mazingira yakiwa safi na yamewekwa alama zinaonesha matumizi ya nishati mbadala kwa usafiri wa mjini.

Gari kubwa la ujenzi lenye matairi makubwa linaloonekana likisambaza lami kwa usahihi kwenye barabara mpya, likisaidia kuimarisha miundombinu ya usafiri kwa ajili ya magari na watembea kwa miguu katika eneo hilo.

Magari mbalimbali yanayopita barabarani yenye rangi na ukubwa tofauti; yapo tayari kusafirisha abiria au mizigo ndani ya mji mkubwa. Barabara ikiwa imejaa magari ya abiria, malori pamoja na pikipiki zinazotumika kwa usafiri wa kila siku.

Miundo mbinu vizuri ya barabara inayoanzia katikati ya barabara zikiwa zimepambwa kwa miundo imara ya lami na miti ya kivuli upande mmoja ya taa za barabarani zikiruhusu magari na watu kusafiri kwa urahisi na kwa usalama.

Gari kubwa la kijani maarufu kwa ajili ya kubebea taka kwenye sehemu za mji linalokusanya takataka katika kila sehemu, na hivyo kuchukua kupeleka maeneo husika zinazohitajika taka hizo kutupwa.

Watu waliovaa mavazi ya kazi maalumu wakiwa wanakusanya taka na kusafisha maeneo mbalimbali ya mtaa wakitumia vifaa kama masupu na magunia ya taka, ili kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa jamii.

Takataka zimekwama ndani ya mtaro zikiziba njia ya maji kutiririka kwa usahihi, na kusababisha mtaro huo kuziba na kuleta changamoto katika usafi wa mazingira na usimamizi wa taka katika eneo hilo.

Mtu amebeba roba la taka kuelekea jalalani akihakikisha uchafu umetenganishwa na kupelekwa mahali maalumu pa kutupwa. Ikiwa ni sehemu ya juhudi za kudhibiti takataka, kulinda mazingira na kuzuia kuenea kwa magonjwa katika jamii.

Magari ya taka yaliyopo kwenye jalala yakikusanya na kutupa taka kwenye maeneo maalumu ya usafishaji. Magari hayo yanaonekana yakiwa na vifaa vya kusafirishia takataka kwa usalama na ufanisi mkubwa katika usimamizi wataka mjini.

Takataka nyingi zilizosheheni pembeni ya ukuta wa saruji ikionyesha kuwa mazingira yasiyo rafiki kwa jamii, kwani takataka hizo zimetupwa vibaya hivyo inahitajika udhibiti wa taka na njia maalum za kuzitoa takataka hizi kwa ajili ya kuimarisha afya za viumbe hai.

Masinki ya kisasa yaliyopo katika eneo la choo ikitoa huduma nzuri ya utoaji taka za mwili kupitia vyoo hivyo vinavyokaa sehemu ya "UMMA", au hata kwenye Majumba.

Pipa la taka la kisasa lenye rangi ya fedha limewekwa ofisini kwa ustadi likiwa sehemu ya mpango wa kudhibiti taka kwa njia safi, salama na rafiki katika mazingira ya kazi ya kila siku katika eneo hilo.

Pipa dogo la takataka lenye rangi ya bluu, lililotengenezwa kwa muundo wa kuwekwa matobomatobo, kwa ajili ya kusaidia utupaji wa taka za nyumbani, kama vile karatasi na mabaki ya chakula. Matobo hayo yakileta faida ya kuzuia harufu chafu, na hivyo kuwapa wakazi wa ndani mazingira salama ya udhibiti wa takataka.

Pipa dogo la taka lenye rangi fedha, linalotumika kuhifadhi taka ndogo ndogo kama vile karatasi pamoja na mabaki ya chakula, kwa kufanya usafi na utunzaji wa mazingira ya nyumbani au katika ofisi za watu.

Magari maalumu yanayofanya kazi ya kuweka sawa takataka katika maeneo ya majalala makubwa, hii ikiwa ni sehemu ya udhibiti wa takataka, kwa kutumia njia zilizo sahihi ili kuziondoa takataka hizo kwa kuchoma au kwa kuzitengeneza tena ili kuirejelea matumizi.

Eneo kubwa la jiji limejaa takataka nyingi zilizokusanywa hovyo hovyo, zikivurugika na kuleta uchafu watu na magari yanapita karibu na eneo hilo ambalo halina mpangilio mzuri wa kusimamia usafi. Hali hii usababisha harufu mbaya na kuathili afya ya wafanyakazi wa maeneo jirani.

Takataka ndogo za majumbani, ikiwemo vyombo vya plastiki pamoja na mabaki ya chakula, yaliyowekwa kwenye pipa maalumu kwa ajili ya utunzaji wa takataka kabla hazijapelekwa sehemu husika. Hii ikiwa ni njia nzuri ya kudhibiti takataka na hivyo kusaidia kuepusha magonjwa na kuimarisha afya za wanajamii.

Watu wakisafisha eneo lenye takataka nyingi wakiwa wamevaa mavazi ras mi kwako na bidii wanakusanya na kutupa taka kwenye sehemu maalumu ili kuweka mazingira safi na yenye afya kwa watu

Mwanamke akiwa barabarani ameshika fagio akiendelea kusafisha taka ndogo ndogo pembeni mwa njia, akitekeleza majukumu muhimu ya usafi wa mazingira ya mjini ili kuboresha afya za watu wanaozunguka maeneo hayo.

Gari la taka likikusanya takataka mbali kutoka kwenye mapipa yaliyopangwa mtaani wakihudumia usafi wa mazingira kwa uangalifu mkubwa. Mfumo huu wa ukusanyaji unasaidia kupunguza uchafu na kuleta mazingira safi zaidi mtaani kwa kudhibiti takataka.

Pipa la maji limewekwa vizuri nje ya nyumba. Huku mabomba ya plastiki yakiwa yamepita chini kuelekea ndani ya jengo, yakionesha mfumo wa usambazaji wa maji safi kwa matumizi ya nyumbani, katika mazingira ya mjini au vijijini.

Mafundi waliovaa mavazi ya kazi wakiwa kazini wanachimba mitaro kwa makini ili kupitisha mabomba ya maji safi, wanatumia zana maalum na kushirikiana kuhakikisha mabomba yanawekwa kwa usafi na usahihi chini ya ardhi.

Magwiji watatu wamesimama wakitadhmini mabomba ya maji yaliyowekwa ardhini, wanakagua kwa umakini hali ya miundombinu hiyo ili kuhakikisha usambazaji wa maji safi na salama kwa wananchi unaendelea bila hitilafu, kwa kuzingatia usahihi kwa ufungaji na uimara wa vifaa

Bomba kubwa maalum la kusafirishia maji safi lililowekwa ardhini kwa ustadi na likiwa ni sehemu ya mfumo wa huduma unao lenga kuwafikishia wananchi maji ya kunywa pamoja na matumizi mengine katika maeneo